Mtu mmoja amevaa koti jeupe la maabara akiwa amesimama ndani ya chumba kinachoonekana kama maabara. Ameushika mrija wa majaribio mkononi kama anaandaa sampuli au anafanya jaribio. Mbele yake kuna kikapu cha vikombe vyeupe na vifaa vingine vya maabara. Mandhari nyuma kuna madirisha na sinki na mashini kadhaa.

Migomba wamesongamana katika eneo lenye uoto mnene wa kijani. Majani mengi ni ya kijani lakini mengine yamegeuka kuwa ya manjano na kahawia. Hali inayoonyesha kuwa yamekauka au kuharibika. Mandhari ya nyuma ina miti na vichaka vingi vinavyoendela kuota.

Mtu aliyevaa koti jeusi na kofia amashughulika na mitungi mikubwa ya chuma karibu na lori ya kubeba vimiminika labda maziwa.

Ng'ombe kadhaa wapo katika eneo la kufugia, wakiwa wamefungwa vifaa vya kukamuliwa maziwa. Mtu mmoja aliyevalia koti la bluu, suruali ya kijani, na buti nyeusi, anashughulikia container kubwa la chuma, la kuhifadhia maziwa. Container na vifaa vingine vya maziwa vinaonekana nyuma yake, kwenye sehemu safi na iliyoandaliwa vizuri.

Banana mbichi, zenye rangi ya kijani, zinaning'inia kwenye mmea wa ndizi. Zikiwa bado hazijaiva, majani makubwa ya kijani yako nyuma ya tunda hilo.

Mtu aliyevalia koti jeupe na nets ya nywele, anamimina unga mweupe kwa umakini ndani ya chombo kingine kana kwamba anapika mapishi ya umaridadi au anatengeneza dawa ya afya.

Watu watano wamekaa au wamepiga magoti ardhini wakichambua vitu vidogo vinavyofanana na mbegu au nafaka. Mtu mmoja amesimama pembeni akiwa na kifaa mkononi. Mazingira ni ya nje yenye mchana wa kutosha. Kazi inaonekana kuwa ya mikono na ushirikiano wa kikundi.

Mtu ameketi akikamua ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi, amevaa shati la miraba ya bluu na suruali ya bluu, huku akishika chombo cha kukusanya maziwa. Semeni kuna maandishi ya Kiswahili yanayoelekeza namna ya kuzungumza bila kukatiza wakati wa kurekodi. Mazingira yanafanana na shamba au malisho ya ng'ombe.